Wahandisi wa umeme wanajaribu kurekebisha hitilafu ya umeme iliopatikana katika kituo kidogo hiki cha umeme wakijaribu kuunganisha nyaya za umeme ili kwamba sehemu zote zikaweze kufikiwa na nguvu za umeme kutoka kituo kidogo hiki cha kusambazia umeme.

Kituo hiki ndogo ya umeme inatumika kusambazia umeme katika maeneo tofauti tofauti yavi jiji ndogo ndogo na sehemu mbalimbali ambapo umeme unahitajika ili kushughulikia ama kufanya shughuli nyingi ikiwemo za kibiasara.

Vituo hivi vidogo vya umeme vinatumika kusambazia umeme ama kusafirishia umeme kupeleka maeneo tofauti tofauti ambapo umeme ndio uti wa mgongo katika safari ya kukua kiuchumi na ustawi wa jamii na vile vile sekta nyingi za kiuchumi zinategemea umeme.

Kituo hiki cha usambazaji wa umeme ni kiini cha kusambazia wa umeme katika maeneo tofauti ya nchi na kwa matumizi mbalimbali. Na linategemewa pakubwa kwa ukuaji wa uchumi wa nchi kwani umeme ni sekta ambayo inachangia sana sana katika shughuli za kuendesha biashara, na shughuli nyingi tu za kibiashara.

Kituo hiki cha kusambaza umeme ni sehemu muhimu katika mnyororo wa usambazaji wa nishati ambapo umeme hupuguzwa au kuongezwa nguvu ili kufaa matumizi ya viwandani au majumbani na kituo ambayo husaidia kusambaza umeme kwa usalama na ufanisi na kwa kiwango kinachoitajika katika maeneo mbalimbali.

Vituo vidogo vya umeme kama hii hutumika kusafirishia umeme katika maeneo tofauti tofauti kuunganisha umeme kufikia watu wote ikiwa ni kitengo kikuu cha uchumi kwani biashara nyingi na vitu mingi hutegemea umeme ili kwamba kukawezeshe kukua kwa uchumi.

Kituo hiki kidogo cha umeme au sehemu inayotumika kupokea umeme wa msongo mkubwa kutoka kwa mtambo wa kuzalisha kisha kupunguza msongo huo kusambanza katila matumizi ya nyumbani viwandani katika usambazaji salama na kudhibiti nishati.

Transformer hii ya umeme ni kifaa kinachotumika kuongeza au kupunguza kiwango cha msongo wa umeme ili kufanikisha usafirishaji salama na ufanisi wa mishati ya umeme na inatumika hasa katika vituo vya umeme vya kuzalisha ,kusambaza na kutumia umeme ,ikiwa na jukumu muhimu katika kuhakikisha umeme unafika kwa watumiaji kwa kiwango kinachofaa.

Kituo hiki cha kusambaza umeme cha Kengen ni sehemu maalum inayopokea umeme kutoka kwenye vituo vya kuzalisha au vituo vikuu vya kupoza na kuusambaza kwa watumiaji wa mwisho kama vile viwanda, biashara na zile nyumba za makaazi.

Tunaonyeshwa hapa kituo kidogo cha kusambazia umeme ambayo iko chini ya kampuni ya Kenya Power ambapo huduma za umeme zinasambazwa kwenye kituo hiki hadi vituo vingine.

Stesheni kuu ya kupokea na kusambaza umeme katika maeneo mbalimbali inaonekana huku moja ikionekana kutoa moshi kuashiria kwamba ni kazi shughuli nzima ya kusambaza umeme katika sehemu tofauti tofauti inafanyika mahali hapa.

Panaonekana hapa kituo kikuu cha kusambaza umeme ambapo panaonekana vilevile mtu mmoja pale akielekea upande wa kituo hiki ambapo umeme unasafirishwa kutoka hapa kupelekwa sehemu tofauti tofauti ya nchi ama ya eneo moja.

Tunaonyeshwa hapa picha ya lori ambayo inaonekana iko katika kituo ndogo ya kusambazia umeme ikiwa ikionekana kuwa na hitilafu huku mtu mmoja pale akionekana kurekebisha hitilafu ile ya umeme.

Vituo kama hivi vidogo vya umeme hutumika kusambaza umeme katika maeneo tofauti tofauti ikisaidia watu wengi ama watu wengi wakitumia umeme kufanya biashara zao na kufanya shughuli mingi tu ambazo zinategemea umeme.

Tunaona hapa kituo ndogo ya kusambazia umeme ambayo inaonekana iko katika shughuli za kusambaza umeme kupeleka maeneo mengine ambayo yanahitaji umeme.

Tunaonyeshwa hapa kituo kidogo cha kusambazia umeme ambayo inatumika kusambazia umeme sehemu nyingine mbali mbali huku vile ikiwa kando ya barabara tunaona pale magari ya usafiri ikielekea upande mwingine vile tunaonyeshwa bango ambalo linaonyesha ama linatoa maelekezo ya mahali fulani.

Kituo hii kidogo ya umeme hutumika kusambazia umeme kupitishia mahali tofauti tofauti ama sehemu tofauti tofauti ambazo zinahitaji umeme ili kwamba zikaweze kutumika kwa maslahi ama kwa shughuli mingi za kibinadamu.

Tunaonyeshwa hapa kituo kidogo cha kusambazia umeme kikiwa kimechukuliwa picha ya juu inayomulika kituo hiki kwa umbali kidogo huku pia ikionyesha mazingira masafi mazuri ambayo yako ama yanazunguka kituo hiki cha kusambazia umeme.

kituo kidogo cha kusambazia umeme ambacho kimejengwa juu ya ziwa au maji ambalo linatumika kusambaza umeme kuelekea sehemu tofauti tofauti.

Picha hii inaonyesha kituo kidogo cha kusambazia umeme ambapo panaonekana wale wajenzi ama wale wa kurekebisha hitilafu za umeme wakijaribu kuunda ama kurekebisha mahali ambapo pameharibika.

Uhifadhi wa mazingira na wanyama pori kama ndege huyu hutumika ama husaidia kuwavutia watalii wale wanao safiri kuja kutazama wanyama pori na inaonyesha ile kutunza ama utunzaji mzuri wa mazingira.

Uhifadhi wa mazingira ambayo unahusisha kulinda miti, maji pamoja na wanyama kama huyu ambaye anatambulika kama twiga unahakikisha ule mvutio mzuri wa watalii wanaopenda kuja kutazama wanyamapori na vilevile ule udhibiti wa rasilimali asili kuzuia matumizi ya ovyo ovyo kupita kiasi ili vizazi vijavyo vilevile zikapate kunufaika na mali hizo.

Haya ni majengo ya bunge yaliyomo kwenye jiji kuu la Nairobi ambayo yanaonekana yamezingirwa na mazingi ra masafi yenye imejaa miti ikionyesha tu ile uhifadhi wa mazingira masafi na mazingira salama kwa viumbe hai hasa wanyama wa pori kama vile ndege.

Huduma ya maji na usimamizi wa taka ni misimu muhimu inayohakikisha upatikanaji wa maji safi kwa matumizi ya binadamu pamoja na ile uhifadhi wa mazingira kupitia ukusanyaji na utupaji salama wa taka ambayo inalinda afya ya jamii kwa kupunguza magonjwa pamoja na kujangia maendeleo katika miji.

Ndege hawa wanaonekana wakiwa ndani ya maji masafi kama ya ziwa, mto au bwawa na ambayo ina mandhari masafi yenye uoto wa asili kama majani, ikiwa pale kando. Ikiashiria ile mazingara masafi na salama kwa viumbe hai, hasaa wanyama wa pori kama ndege hawa.

Watu hawa wawili wanaonekana wakizisanya taka kando ya mto akiashiria ile jukumu la jamii katika kulinda mazingira kwa kuweka maeneo safi na kupunguza uchafu wa mazingira. Vilevile ikionyesha ile umihumu wa kuchakata taka kama njia ya kudhibiti matumizi ya rasilimali asili na uendelevu.

Gari ndogo kama hili linaonekana ni la watalii ambao wanaenda kutazama wanyama ikiashiria ile uhifadhi wa mazingira ikiwa ni juhudi za kulinda, kutunza na kurejesha hali ya asili wa mazingira ili kuhakikisha usalama wa viumbe hai kama hawa na ustawi wa binadamu.

Shughuli ya ujenzi ndio inayoendelea mahali hapa ikionyesha mashine ama ile lori ya kusaidia katika ujenzi ikiwa inaashiria tu ile ukataji wa miti ili kuipa nafasi ujenzi huu kuendelea.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili pamoja na uhifadhi wa wanyama pori kama vile mamba, ni njia mojawapo ya kuwavutia watalii; wanaosafiri kutoka nje sehemu za mbalimbali na kuja kuwatazama wanyama pori na kuweza kuchangia kukua kwa uchumi wa nchi kwa kupitia mapato yanayotokana na utalii.

Wasimamizi na walinzi wa mazingira kutoka yale mashirika yanayohifadhi na kutunza mazingira, wanaonekana hapa wakitengeneza njia ya watu kupita, ikiwa inaonekana ikiwa kando ya mto, ikionyesha ile utunzaji, na uhifadhi wa mazingira, na udhibiti wa rasilimali za umma.

Hii ni kusanyiko ya wanakijiji ambao wanaonekana wamehudhuria ama wametikia wito wa mkutano ambao umeitishwa na chifu wa eneo hili wakionekana kuhamasishwa ama kupewa elimu ya umuhimu wa kutunza mazingira na kuhakikisha ile udhibiti mzuri wa raslimali za asili.

Kikundi cha watu hawa ambao wanaonekana ni wale kutoka mashirika yale yanayo wanaozingatia usafi wa mazingira , wanaonekana wakiwa katika kituo kikuu cha kutupa taka na kusanya taka ikiashiria ama wakifanya ile shughuli ya kusafisha mito, kuondoa majitaka na kuhakikisha mazingara ni masafi ikionyesha ama ikiashiria ile kuzingatia usafi wa mazingira pamoja na usimamizi ama udhibiti mzuri wa mali asili .

Mbuga ya kuhifadhi wanyama kama hii, ambayo inahifadhi wanyama kama vile mbuni na swara pamoja na wanyama wengine hutumika kuhifadhi mazingira pamoja na wanyama mahali ambapo wanyama wanaweza kuonekana wako salama ili kuweza kuwavutia watalii ikiashiria vile utunzaji wa mazingira pamoja na udhibiti wa rasilimali za asili.

Uhifadhi wa mazingira na udhibiti wa rasilimali za umma ni njia mojawapo ama ni kivutio muhimu sana kwa watalii ambao husaidia kukua kwa uchumi wa nchi kwa ile njia ya kuleta mapato makubwa kwenye nchi fulani.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili ni juhudi za kulinda ardhi, maji ,misitu pamoja na wanyama dhidi ya uharibifu na inahusisha matumizi endelevu ya rasilimali kama vile kupanda miti, kudhibiti uchafu wa mazingira pamoja na kuelimisha wanafunzi kama hawa ili kuhakikisha mazingara salama kwa kizazi cha sasa na ile kizazi ama vizazi vijavyo.

Uhifadhi wa mazingira na wanyama pori ni njia mojawapo ya kuvutia watalii wanaosafiri kutoka nchi za mbali kuja kutazama wanyama na vile vile kutazama mambo ya ajabu yanayopatikana katika nchi fulani, na vile vile kuleta mapato na kuchangia kukuwa kwa uchumi wa nchi fulani.

Hawa ni wanyamapori wanaotambulika kama vifaru wakiwa wanatembea katika mbuga ya wanyama ikiwa inaonyesha tu ile nyasi asili ikiwa kwenye mbuga hii ikiashiria ile juhudi za uhifadhi wa mazingira kwa kulinda viumbe walioko hatarini kutoweka kama vile vifaru hawa.

Wanyama pori kama vile: punda milia, twiga, simba, kifaru, chui na nyati na wanyama wengine, hufugwa kwenye zile mbuga za wanyama ili kwamba zikaweze kuvutia watalii wanaotoka kutoka ng'ambo ili kwamba zikaweze kusaidia kukua kwa uchumi wa nchi.

Mitungi hizi za rangi tofauti tofauti zinatumika kuhifadhia maji kwa shughuli mbali mbali za kinyumbani ambapo mtu mmoja anaonekana akivichotelea maji ili kuzisafirisha kupitia mkokoteni akipeleka mahali ambapo maji yanahitajika ikiashiria ile uhifadhi wa mazingira pamoja na udhibiti wa rasili mali za asili.

Huyu ni mnyama ambaye anatambulika kama nyani, ambaye anaonekana akijipendeza kujifurahisha kwa kutembea juu ya mti, ikionyesha ama ikiashiria Ile juhudi ya uhifadhi wa mazingira kwa kulinda viumbe pori walioko hatarini kutoweka kama vile nyani huyu.

Uhifadhi wa wanyama pori ,mazingira na raslimali za umma, husaidia sana kwa maana hutumika kuvutia watalii na vilivile kusaidia kuimarisha mfumo wa ekolojia kwa kudhibiti idadi ya vyumbe mbalimbali katika mnyororo wa chakula

Uhifadhi wa wanyamapori katika mbuga za wanyama ikiwemo wanyama kama vile tembo, simba, kifaru, chui, nyati, twiga na wanyama wengine ni njia mojawapo ya kuwavutia watalii wanaotoka kutoka ng'ambo na njia hii husaidia sana kukua kwa uchumi na pamoja na ile udhibiti wa raslimali za asili.

Hii ni mtaa duni ambalo linaonekana kuwa ni eneo lenye idadi kubwa ya watu ambayo vilevile wanaishi mahali hapa ikiashiria ile msongamano mkubwa wa watu na vyumba vidogo ambavyo vimejengwa kwa vifaa hafifu kama vile mabati na mbao.

Uhifadhi wa mazingira na udhibiti wa rasilimali za umma huhakikisha ama husaidia kukomesha ukataji ovyo ovyo wa miti na kufukuzwa kwa wanyamapori na kuhakikisha kwamba wanyamapori wako salama na mazingara yao yamehifadhiwa vyema.

Wanafunzi hawa wa shule ya msingi wanaonekana wakishiriki katika shughuli nzima ya kupanda miti pamoja na walimu wao ikionyesha tu ama ikiwakilisha ile kampeni za upandaji miti kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.

Mto ambao umepita chini ya daraja ,umechafuliwa na takataka ya aina tofauti tofauti ikionyesha barabara pale ikipita juu, na magari yakipita na vile vile Ikiashiria ile uhifadhi wa mazingira pamoja na udhibiti wa raslimali za asili.

Bomba hili linatumika kusafirishia maji kutoka vyanzo vya maji, kama vile bwawa ama mto, ilikusafirishia mahali ama sehemu mbali mbali zinazohitajika, ama mahali maji inatumika kwa shughuli mbali mbali. Ikiashiria ile uhifadhi mzuri wa mazingira pamoja na udhibiti wa rasilimali asili.

Wanafunzi hawa wa shule ya upili wanajishughulisha katika harakati za upanzi wa miche ambayo inaashiria ile huifadhi wa mazingira pamoja na ile udhibiti wa raslimali za asili ili kuhakikisha mazingira masafi na vile vile inazuia ile ukataji wa misitu.

Wanyamapori hawa wanatambulika kama pundamilia na ni wanyama ambao huhifadhiwa katika mbuga tofauti tofauti za wanyama katika nchi hii ya Kenya ili kuweza kuvutia watalii wa ng'ambo ikiashiria ile uhifadhi wa mazingira pamoja na udhibiti wa rasilimali asili.

Tunaonyeshwa hapa wapiga densi ambao wanaonekana kuwapa furaha ama kuwapendeza wale wanafunzi ambao wanaonekana wameketi kuwatazama pale, wanafunzi wa shule za upili ama shule za chekechea wakiwa wameketi kuwatazama kwa kiwavinjari na kuwafurahisha kwa ubunifu wao.

Tunaona hapa kikundi kimoja cha watu ambao wanaonekana wakijibamba ama kujivinjari pale uwanjani kufanya mazoezi hapa na pale ili kwamba waweze kuimarisha afya ama misuli na nguvu za mwili wakiwa pale katika mazingara masafi mno.

Tunaonyeshwa hapa taka ambayo imepakiwa kwenye begi huku mtu mmoja akionekana pale akizisanya zile taka ikiashiria tu hifadhi ya mazingira na ushughulikianaji ama ushughulikiaji wa raslimali za asili.

Maji mengi machafu ambayo yanapita ndani ya mji ama kijiji ambacho kinaonekana kuwa na msongamano mkubwa wa vyumba na vilevile idadi kubwa ya watu wanamoishi ndani ikionyesha ile utunzaji mbaya wa mazingira na vilevile ile kutoshughulikia rasilimali za asili ipasavyo.

Upanzi wa mti ni njia mojawapo ya kutunza mazingara kuhakikisha kwamba kukata au ukataji wa miti umezuiwa kwa njia zozote zile, kwa kupanda miti mingi na kukosa ama kukoma kutumia vitu kama makaa, kuchoma makaa ama kukata miti ovyoovyo.

Panaoneka hapa mashine ambayo inajaribu kuinua pipe ya kutumika kusambaza maji kwenye sehemu mbalimbali ambayo inaweza kuchimbiliwa kwenye ardhi kisha inatumika inatumika kusambazia maji kufikia wale ambao hawana maji.

Hifadhi ya mazingira masafi na ushughulikiaji wa rasilimali za asili ni njia mojawapo ya kutunza vile vyanzo vya maji na vile vile kuhakikisha wanyamapori vile vile wako salama na wako katika mazingira masafi.

Watu wanne wanaonekana kusukuma mzigo, mzigo mzito kwenye mkokoteni wawili wao wakiwa mbele mmoja akiwa kando na mwingine akisukuma upande ule wa nyuma katika mji ambao unaonekana kuwa na shughuli nyingi za kibiashara.

Hifadhi ya mazingira na ile ya ushughulikiaji wa rasilimali ya asili ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba mazingira yametunzwa vyema na kwamba yana mazao mema kwa kukomesha ile kukata miti ama kuchoma makaa kwenye misitu.

Tunaonyeshwa hapa kijana mmoja ambaye anaonekana akizisanya zile taka akiwa amevalia gumboots akiwa anatembea kenye mahali ambapo panaonekana ni pachafu mno akiashiria tu utunzaji mmbaya wa mazingira.

Tunaona hapa mzee mmoja ambaye anaonekana kuyatunza mazingira kwa kusanya taka ambayo imetapakaa mahali pasipo ama mahali ambapo haifai kuwekwa na tunaona pale anajaribu kufanya usafi ili kuyatunza mazingira.

Kikundi ya watu hawa wanaonekana wakifanya usafi wa mazingira wakiwa wamevalia zile glovu wakihakikisha usafi wa mazingira unazingatiwa kwa kuokota uchafu, kuokota taka na kuzitupa ama kuzichoma mahali ambapo inafaa.

Panaonekana hapa ndege maridadi kabisa akiwa ametulia pale juu ya mimea ikionyesha tu utunzi mzuri ama utunzaju mzuri wa mazingara masafi ambayo inavutia si tu binadamu bali tu pia wanyama wa pori pia wanavutiwa na mazingara hayo masafi.

Eneo hili ni la kutumika kama sehemu ya kusanya na a kutupia taka, ikiashiria ile msongamano mkubwa wa vyumba ambavyo vinapatikana hapa, vilevile ikiashiria idadi kubwa ya watu ambao wanaishi mahali hapa, ikionyesha tu ile kutotunza mazingira vizuri na ile kutokuwa na usimamizi mzuri wa rasilimali asili.

Tunaona hapa gari la kubeba ama kusafirisha watalii ambalo linasimama kando ya wanyama pori. Tunaona pale ndovu wakitembea pale kupita gari wakiwa kando ya maji ama kando ya ziwa.

Tanaonyeshwa hapa wanyama wa pori aina ya mbuni wakiwa kwenye ile hifadhi ya taifa ya kuhifadhi wanyama ya Nairobi, huku mji mkuu wa Nairobi linaonekana kwa umbali kidogo tu. Ghorofa la jiji kuu pale likionyeshwa kwenye picha hii.

Tunaona hapa mtu ama mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuzisanya taka kueka mahali pamoja ikionyesha tu ile kutunza mazingara kwa kusanya taka na kuweka mahali ambapo inafaa.

panaonekana hapa wanyama wa pori aina ya twiga wasaba wakiwa wana enda kuelekea upande mmoja, wakiwa kwenye shamba ama National park hii ikionyesha tu uvutio wa watalii humu nchini kukuja kuona wanyama kama hawa na wengine wengi.

Wanaharakati wa kutetea utunzi wa mazingira masafi kutoka kwa kaunti ya Nairobi wanaonekana kwenye picha hii wakiwahamasisha wakaaji ama wakaazi wa jiji kuhifadhi ama umuhimu wa kuhifadhi mazingira masafi.

Wanyama wakubwa kama ndovu huonyesha tu ule uhifadhi wa mazingira kwa njia za asili ambapo ambapo ni njia ya asili ni njia ya kukabiliana na mfumo wa kiekolojia inayoweza kuchangia pakubwa katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kuzuia uharibifu na upotevu wa mfumo kiekolojia asilia ili kuhakikisha mazingira yamelindwa na wanyama wako salama.

Maji yanaonekana yamechafuliwa kwenye mto ama njia ya mto kupita, inaonekana inazibwa na taka amabayo inatupwa katika sehemu hii, hii ikiashiria tu madhara ya kutotunza mazingara masafi.

Tumeonyeshwa hapa wacheza ngoma wa kiafriaka ambao hutumbuiza wageni kwenye tamasha ama kwenye zile mikutano za kitamaduni ambazo zinaashiria kwamba zile tamaduni na itikadi za kiafrika zenye asili, zikaweze kutunzwa na zikaweze kuhifadhiwa.

Tunaonyeshwa hapa maji mengi ambayo yamezungukwa na nchi kavu ambayo inaashiria kuwa ni ziwa kama vile ziwa Victoria, ziwa Turkana ikiashiria tu ile utunzaji mzuri wa mazingira ili kuhifadhi maji masafi.

Tunaonyeshwa hapa mnyama wa pori aina ya ndege ambaye anaonekana amesimama ndani ya maji yaliyotulia ikionyesha ile ulinzi ama uhifadhi wa wanyama pori na mazingira yaliopendeza na vile vile ambayo yanavutia wanyama pori.

Tunaonyeshwa hapa watalii, ambao wako pale wakiwaguzaguza wanyamapori. Hapa picha ikionyesha twiga watatu, ambao wanatulia tu, kuwatazama pale watalii. Hapa pia watalii wakifurahia, kuwaguzaguza wale wanyama na kupiga picha na wao.

Tunaona hapa picha ya wazee ambao wanaonekana kuchanja kuni ikiashiria tu ukataji wa miti na ule kutotunza mazingara na njia ya kukata miti na kuharibu misitu.

Hapa tunaonyeshwa picha ya watu ambao wanaonekana kukusanya taka na kuzisafirisha kupeleka mahali ambapo inafaa wakivukisha kwenye reli ikiashiria tu ile kutunza mazingira na kuhakikisha mazingira yako masafi.

Mabango haya madogo ambayo yamebandikwa kwenye vyuma vya bendera vinaashiria vile nishati mbadala ambavyo ni aina ya nishati kutoka vianzo asilia kama vile mwanga wa jua, nguvu ya upepo mvua na joto kutoka ardhi ambazo hutumika kupata umeme badala ya kutumia makaa ama kuni ili kutunza mazingira na kutunza misitu.

Hii ni shughuli nzima za usafiri ambao unaonekana kwenye barabara hii kuu, ikionyesha mabasi yale ya usafiri wa umma ndani na nje ya jiji , ikionyesha vilevile ile malori ya kusafirishia mzigo na kusafirishia vifaa vingine vya matumizi ya ujenzi na matumizi mengine mbalimbali.

Mabasi haya yanatumika katika harakati nzima ya uasafiri wa umma katika maeneo tofauti tofauti ya jiji la Nairobi ili kuwashilisha shughuli zao za kibiashara, vile vile magari haya madogo ni yale magari ya kibinafsi ambayo yanatumika kwa shughuli za kibinafsi.

Bango hili lililoandikwa jina, Meru linatumika kutoa maelezo ama maelekezo kwa abiria ambao wanasafiri katika maeneo ya Meru na viunga vyake, vikiashiria ile usafiri wa umma, ndani na nje ya jiji, kwa magari ambayo yanaelekea sehemu za Meru.

Gari hili ya aina ya Nissan hutumika kwa shughuli mbalimbali za kibiashara, na ile ya usafiri wa umma nje na ndani ya jiji, ikionyesha ikiwa na bango ambalo linaonyesha linapeleka abiria maeneo ya Nakuru, ikionyesha tu ile shughuli nzima ya usafiri wa umma, ambao unapatikana kwenye majiji makuu ya nchi ya Kenya.

Basi hili ni zile ambazo zinatumika kusafirishia abiria nje na ndani ya jiji. Ikionyesha tu zile shughuli nyingi za usafiri wa umma ndani na nje ya jiji. Kwa shughuli nyingi za kibiashara.

Mabasi haya hutumika katika shuguli mbalimbali za kibiashara za usafiri wa umma nje na ndani ya jiji la Nairobi ikiashiria ile shuguli nyingi tu za kibiashara na zile za usafiri wa umma ambazo zinapatikana katika jiji kuu la Nairobi.

Kituo hiki ni cha kuegeshea magari ya usafiri wa umma ambayo inaonyesha magari ya kusafirisha abiria maeneo ya Nakuru na maeneo vile vile ya Karatina, Nyeri pale na maeneo mengine tofauti tofauti, ikionyesha ama ikiashiria ile shughuli nzima ya usafiri wa umma, katika maeneo tofauti tofauti ya nchi .

Magari haya ambayo yanaonekana yameegeshwa katika kituo moja katika jiji la Nairobi, yanaonekana ni yale ambayo hutumika kusafirishia abiria, nje na ndani ya jiji. Bango ambalo liko kwenye Nissan moja ikionyesha ni la kupeleka abiria maeneo ya pale Nyahururu na maeneo mengine tofauti, tofauti ya nchi.

Kondakta hapa anawaita wateja waweze kuja kuabiri basi hili ambali linatumika katika shughuli za usafiri wa umma kuwapeleka katika maeneo tofauti tofauti ya jiji la Nairobi ikiashiria zile shughuli nzima na usafiri wa umma nje na ndani ya jiji.

Basi hili hutumika kwa shughuli za kibiashara kusafirishia abiria nje na ndani ya jiji ikionyesha tu zile shughuli nzima za kibiashara ambazo zinapatikana kwenye jiji kuu.

Magari haya ikiwemo basi pamoja na matatu hutumika katika shughuli za usafiri wa umma katika maeneo tofauti, tofauti za nchi, kama vile inavyoonyesha katika bango ambalo limewekwa juu ya magari haya ikionyesha kwamba ni magari ya kusafirisha abiria, kuwapeleka maeneo ya Nyeri, Nakuru pamoja na maeneo tofauti, tofauti ya nchi.

Basi hili hutumika kusafirishia abiria nje na ndani ya maeneo tofauti tofauti, ikiwa inaashiria ile shughuli nyingi tu za umma ambazo hupatikana kwenye majiji ama kwenye maeneo makubwa ya watu na zenye shughuli mbalimbali za kibiashara.

Mabasi kama haya hutumika katika shughuli mbalimbali za usafiri wa umma ambapo wanasafirisha abiria nje na ndani ya jiji ikionyesha ile shughuli nzima tu ya usafiri wa umma kwa shughuli zote za biashara vilevile ikionyesha wanabodaboda wakiwa pale wakishughulika na biashara yao ya kubeba abiria vilevile.

Basi hili la kampuni la Tawakal linaonekana likiwa katikati mwa mji na hutumika kufanyiwa shughuli mbalimbali za usafiri wa umma ndani na nje ya jiji, likiwa linaashiria ile usafiri wa umma, likiashiria vilevile ile shughuli nyingi za kibiashara ambazo zinapatikana katika usafiri wa umma kupitia mabasi kama haya.

Kundi hili la watu linaonekana likiwa kwenye kituo kikuu cha kungojea magari wakionekana wakingoja yale magari ambayo inapaswa kuwabeba kuwapeleka sehemu mbalimbali ikionyesha ama ikiashiria ile shughuli za usafiri wa umma katika jiji.

Mabasi haya yanatumika kwa shughuli za usafiri za umma ambapo yanatumika kusafirishai abira nje na ndani ya mji kwa minajili ya kufanya shughuli nyingi mbalimbali za kibiashara nje na ndani ya jiji la Nairobi.

Mabasi kama haya hutumika katika shughuli za kibiashara, Kwa kusafirisha umma nje na ndani ya majiji, ama ndani na nje ya jiji ,ikiashiria ile shughuli ambazo ni za usafiri wa umma, katika nchi au katika mji mkuu wa nairobi.

Barabara kuu kama hii hutumika kwa shughuli mbalimbali za usafiri wa umma na vilevile unatumika kusafirishia bidhaa mingi mingi kama za biashara kama ya vyakula ambayo inafanya kukua kwa uchumi wa nchi.

Barabara nii ni barabara yaumma ambayo hutumika katika shughuli mbalimbali za usafiri wa vitu ama bidhaa mbalimbali mahali ambapo wananchi wanaweza kutumia kusafirishia bidhaa zao, kufanyia shughuli zao za kibiashara vilevile katika usafiri wa umma nje na ndani ya jiji.

Mabasi kama haya yanatumika katika shughuli za kibiashara hususan usafiri wa umma ambapo abiria wanaweza kusafirishwa katika maeneo mbalimbali kutumia mabasi haya yakiashiria ile usafiri wa umma nje na ndani ya jiji.

Magari haya aina ya Nissan ni magari ambayo yanatumika kusafirishia abiria nje na ndani ya jiji bango zikiwa zinaonyesha ni magari ambayo yanapeleka abiria maeneo ya Voi, Mombasa, Mtwapa, Mavueni maeneo ya malindi, ikiashiria tu ile shughuli za usafiri wa umma.

Magari haya, ambayo yameegeshwa katika kituo kidogo cha kuegeshea magari ya usafiri wa umma, yanatumika katika kusafirisha umma katika maeneo tofauti tofauti ya nchi kama vile Kangema na Kiharu, ambayo inaashiria ile usafiri wa umma nje na ndani ya jiji.

Tunaonyeshwa hapa basi moja la kampuni la shuttle ama one zero five shuttle likiwa katikati mwa jiji la Nairobi likionyesha tu ule usafiri wa umma ama shughuli za usafiri wa umma kwenye jiji la Nairobi.

Tumeonyeshwa hapa basi ya usafiri likiwa pale kwenye jiji likionyesha tu zile mashughuli za kusafirisha abiria inje na ndani ya mjiji, ikionyesha shughuli nyingi tu ambazo ziko ndani ya jiji

Panaonekana hapa magari aina ya Nissan yamepakiwa hapa yanangoja wateja ikiashiria tu shughuli nyingi tu ambazo zinapatikana na hukuwa pale kwenye miji mikuu kama vile Mombasa, Nakuru, Eldoret , Nairobi, Nyeri, Kisumu; ni shughuli tu ambazo huwa nyingi pale mitaani ya kubeba abiria, kufanya ununuzi , kufanya biashara na menginezo.

Mabasi kama haya hutumika kusafirishia abiria ndani na nje ya jiji. Ikionyesha ile usafiri wa umma na shughuli nyingi za usafiri za kibiashara ambazo zinapatikana ndani ya jiji.

Panaonekana hapa shughuli za pale mtaani kwenye jiji kuu la Nairobi. Shughuli nzima za usafiri wa umma panaonekana magari madogo, panaonekana vilevile magari aina ya taxi ya kusafirisha abiria kuwapeleka nje na ndani ya jiji.

Tunaonyeshwa hapa magari yakiwa kwenye barabara kuu, huku vilevile tukionyeshwa bango kubwa likiwa kwenye barabara hiyo likionyesha tu umbali wa sehemu mbalimbali ambayo barabara hiyo inaelekea kama vile inaweza onyesha umbali wa Nanyuki kwa njia ya kilomita.

Gari aina ya Nissan linaonekana hapa likichukua abiria kwenye jiji kuu la Nairobi. Gari ambalo linasafirisha abiria kutoka hapa Nairobi ikiwapeleka maeneo kama Kericho, Busia na menginezo.

Tunaonyeshwa hapa kondukta wawili ambao wamesimama kwenye kituo cha magari jijini Nairobi, ambapo mmoja wao ameshikilia bango linaloonyesha sehemu ambazo gari ama basi hilo inasafirisha abiria, huku likiashiria kwamba gari hilo linapeleka abiria wanaoelekea maeneo ya Yaya, Valley Arcade, Amboseli, Congo na menginezo.

Panaonekana hapa kondakta ambaye amebeba bango la kusafirisha ama la kuonyesha kuwavutia wateja waingie kwenye basi hili ambalo linaonekana hapo kando. Ikiwa ni mojawapo tu ya njia njia ama mashughuli mengi tu ambayo yanaonekana yapo kwenye mji ama jiji kuu la Nairobi la usafiri wa umma.

Panaonekana hapa magari aina mbalimbali ya usafiri yakielekea upande mmoja huku upande ule mwingine ukiwa na nafasi ya magari mengine ya kuenda upande ule mwingine ikiashiria tu usafiri wa umma wa humu nchini.

Magari kama haya aina ya Nissan hutumika kusafirishia abiria nje na ndani ya jiji, hili likionyesha wale ambao wanasafiri kuenda maeneo ya Narok, na kuwaleta wale wengine ambao wana shughuli za mtaa, kuwatoa Narok na kuwaleta mjini, ikionyesha ile usafiri wa umma ambao uko katika jiji.

mabasi ya usafiri wa umma. zinasafirisha abiria nje na ndani ya mji zikiashiria shughuli za usafiri wa umma ambazo ziko ndani ya mji

Usafiri wa umma ndio inaashiriwa katika picha hii ambapo basi moja linaonekana likichukua kubeba abiria kuwapeleka maeneo yao wanamoishi huku wengine wakingoja magari mengine.

Mabasi kama haya hutumika kubeba abiria ama kusafirisha abiria nje na ndani ya mji, kufanya biashara yao ambapo wanahusika na biashara tofauti tofauti, ndani ya jiji wakitumia basi hivi kurahisisha usafiri wao katika jiji.

Picha hii inaonyesha shughuli za usafiri wa umma kwenye mji mkuu, panaonekana pale gari ya aina ya Likana Sacco ya kupeleka wasafiri ama abiria pale Nakuru. Panaonekana hapa gari ya Mekina Sacco ya Meru, panaonekana hapa Mekina Sacco vilevile ikisafirisha abiria pale Meru.

Kituo hiki kuu ya magari ya usafiri wa umma inaashiria ile shughuli mingi tu ambazo ziko kule kwenye jiji za kusafirisha na kuleta abiria ndani na nje ya jiji kutumia magari haya ya kusafirisha abiria.

Shughuli za usafiri wa umma inaonyeshwa kwenye picha hii ikiwa inaonyesha pale mabasi mbalimbali kutoka makampuni mbalimbali yakisafirisha abiria pale panaonekana wateja wengine wakisafirishwa na pikipiki ama boda boda, ikionyesha vile vile watu wengine wakatembea tu kwenye mji, ikiashiria shuguli nzima ambazo ziko kwenye mji.

Tunaonyeshwa hapa shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea kule mjini ama pale katikati mwa mji mkuu la Nairobi, pakionekana magari ya usafiri pale, vilevile tunaona wateja wakijishughulisha na mambo mbalimbali na wenye shughuli nyingi tu zinapatikana pale kwenye jiji kuu watu wakishughulisha na mambo yao mbalimbali.

Basi la kubebea abiria linaonekana hapa limeegeshwa likichukua abiria kuwasafirisha ikiashiria tu shughuli mbalimbali za jiji la kubeba, kuchukua na kubeba abiria kwenye sehemu mbalimbali ya jiji.

Tunaonyeshwa hapa basi kikubwa na kampuni la tawakal ambalo ni la kusafirisha abiria likionyesha shughuli za usafiri wa umma vile vile ikionyesha pale wazee wawili ambao wanaonekana kusukuma mkokoteni ikionyesha tu shughuli ambazo ziko pale mtaani za kibiashara mbalimbali.

Panaonekana hapa mabasi mawili ya kubeba abiria ikiashiria tu usafiri wa umma ama usafiri wa abiria hapa kwenye jiji kuu la Nairobi.

Tumeonyeshwa hapa shughuli za usafiri kwenye barabara kuu za humu nchini ikionyesha barabara moja yenye shughuli nyingi tu za usafiri nje na ndani ya mji ukionyesha magari mengi pale yakiingia mengine yakitoka.

Mabasi haya makubwa hutumika kusafirishia abiria, nje na ndani ya jiji mojawapo ikionyesha ni ya kusafiri kupeleka abiria pale maeneo ya Mombasa na kutoka Nairobi na kutoka Nairobi kuelekea Mombasa ikiwa ni kuonyesha tu ile shughuli za usafiri wa uma nchini.

Panaonekana hapa daraja ama kivukio cha daraja ambapo magari yanapita juu ya daraja ambapo maji yanapita chini yake yakiwa kwenye barabara kuu ama super highway ikionyesha tu ujuzi wa ujenzi wa madaraja kwenye, kwenye yale mabarabara makuu.

Tunaonyeshwa hapa gari moja aina ya Nissan ikiwa kwenye kituo kuu cha magari, huku vilevile magari mengine yakiwa yamesimama huku kandokando, tukionyeshwa vilevile mwanadada mmoja ambaye ni abiria akiingia kwenye gari hili, huku likiwa na bango pia ambalo linaashiria sehemu mbalimbali ambalo gari hili linaelekea.

Tunaonyeshwa hapa barabara kuu la Thika likiwa na shughuli mingi tu ya usafiri. Tunaona pale magari ya usafiri ya umma, Vilevile tunaona magari ya shule. Tunaonyeshwa vilevile magari madogo ya wale watu binafsi ikiashiria tu mashughuli mbalimbali, mashughuli mingi tu ambayo inapatikana kwenye barabara hii kuu la Thika.

Tunaonyeshwa hapa shughuli ambazo ziko pale kwenye jiji la Nairobi za kubeba abiria, tukionyeshwa pale basi ambalo ni la kusafirisha abiria nje na ndani ya mji wa Nairobi. Bango likiwa linaonyesha ni la kupeleka watu wa ruiru pale kimbo, juja na thika makongeni vilevile ikionyesha watu wakijishughulisha na shughuli zao mbalimbali pale mtaani.

Hii ni kituo cha magari ambazo hutumika kusafirisha abiria ndani na nje ya jiji ikionyesha zile huduma za usafiri wa umma ambazo zinapatikana kwenye magari haya ya mabasi na vilevile matatu.

Tunaonyeshwa hapa basi moja nzuri sana ambalo ni la kampuni la City Hoppa likiwa linatumika katika usafiri wa umma, kusafirisha abiria ndani na nje ya mji, huku abiria ama yule conductor wa kike akionekana akishikilia bango na wengine kwa umbali kidogo vilevile wakionekana wakiita wateja ili wakaweze kusafiri.

Barabara kuu kama hii hutumika kwa shughuli mbalimbali za usafiri ikiwemo ule usafiri wa uma nje na ndani ya jiji kwa shughuli za kibiashara, vile vile wanabiashara wakiitumia kusafirisha bidhaa za kibiashara na mambo mengi tu ya usafiri.

Mabomba makubwa kama haya hutumika kusafirishia maji kupeleka sehemu tofauti tofauti ama sehemu mbali mbali, ikionyesha ama ikiashiria ile ugavi wa maji na usimamizi wa taka, kuhakikisha watu wote wamepata maji masafi ya utumizi.

Lori hili linatumika katika kusanya taka kutoka maeneo ya makazi na biashara kusaidia kuweka mazingira safi ikiwa ni sehemu ya mfumo wa usambazaji maji na usimamizi wa taka unaolinda afya ya jamii pamoja na mazingara dhidi ya uchafu.

Mtaro huu ambao umechimbwa ni la kutumika kuweza kupitisha ile bomba la maji ili kusafirishia maji kupeleka sehemu tofauti tofauti kwa minajili ya matumizi mbalimbali ya kinyumbani ikiwa inaashiria ile ugavi wa maji pamoja na udhibiti wa taka.

Ugavi wa maji na usimamizi wa taka ni njia mojawapo ya kuimarisha usafi wa mazingira, ikiwa ni mbinu ya kuzuia upanuzi wa maradhi, hasa kwa kudhibiti majitaka na kinyesi pamoja na kupanga upatikanaji wa maji salama. Taka ambazo zinaweza kusababisha matatizo ya afya ni kinyesi cha binadamu na ile ya wanyama, taka ngumu, maji machafu, taka za viwanda pamoja na zile taka za kilimo.

Huduma ya maji na usimamizi wa taka ni mfumo muhimu inayohakikisha upatikanaji wa maji safi kwa matumizi ya binadamu pamoja na huifadhi wa mazingira kupitia ukusanyaji na utupaji salama wa taka, ambayo ulinda afya ya watu na vilevile kupunguza magonjwa kama vile tunavyoona mahali hapa wanadada ama wamama ambao wanaonekana wameadhirika kwa kutumia maji machafu wakiwa wanashughulikiwa mahali hapa.

Vifaa hivi vinatumika katika shughuli mbalimbali za kuunganisha mabomba yale ya maji ya kusafirishia maji kupeleka sehemu tofauti tofauti ili kutumia ama kupata matumizi tofauti tofauti ikiashiria ile mfumo wa usambazaji maji pamoja na usimamizi wa taka unaolinda afya ya jamii pamoja na mazingira dhidi ya uchafu.

Huduma ya maji na usimamizi wa taka ni mifumo muhimu inayohakikisha upatikanaji wa maji safi kwa ile matumizi ya binadamu, pamoja na ile uhifadhi wa mazingira kupitia ukusanyaji na utupaji salama wa taka, na inalinda afya ya jamii kwa njia ya kupunguza vile vile magonjwa na kuchangia vile vile maendeleo endelevu ya miji ama ile vijiji.

Mafundi wanaunganisha yale mabomba ya kusafishia maji kupeleka sehemu tofauti tofauti likiashiria ile usafirishaji wa maji ama uuzaji wa maji katika maeneo tofauti tofauti pamoja na ile udhibiti wa maji taka.

Tanki hili ndogo kutumika kuhifadhi maji masafi ambayo hutumika kila siku pale nyumbani ikiwa ni pamoja na ile karatasi kubwa ya kusanya taka za majumba ikiwa inaashiria hatua wa kusimamia taka kwa njia sahihi. Pamoja na usambasaji wa maji masafi kwa jamii.

Tunaonyeshwa hapa duka moja la kuuzia maji. Maji masafi ambayo yanaweza kutumika pale nyumbani. Ikionyesha tu ile ugavi wa maji na usimamizi wa taka ya katika mazingira.

jumba kubwa lenye ghorofa kadhaa, n avilevile panaonekana tanki mbili kubwa nyeusi ambazo zinaashiria uhifadhi wa maji safi.

Usambazaji wa maji na udhibiti wa taka ni njia mojawapo ya kutunza mazingira na kutunza zile vianzo vya maji kuhakikisha kwamba maji yako sawa sawa kuweza kutumika kwa shughuli mbali mbali na vile vile kuyatunza mazingira kwa kuweka taka mahali ambapo inafaa.

Tumeonyeshwa hapa mahali ama sehemu ambayo mabomba mawili ya maji yanaunganishwa na kwamba inaonekana kuwa imewekwa mifereji ya kufungulia maji mahali hapa.

Tangi moja nyeusi aina ya Vectus inaonekana kwenye picha hii. Tangi hii inatumika sana sana kuhifadhi maji. Inatumika kule mitaani, inatumika pia vile vile kule kwenye maboma, kwenye jamii, kwenye makanisa, kuhifadhi maji ya matumizi ya baadaye.

Picha hii inaonyesha mabomba madogo ya maji ambayo hutumika kusafirisha maji kwa matumizi mbalimbali ya kibinadamu. Vile vile hutumika katika mashamba kunyunyizia mimea maji ikionyesha ile uhifadhi nzuri wa maji na mazingira.

Tunaonyeshwa hapa uchimbaji wa mtaro mkubwa ambao kunatakiwa kuwekwa lile bomba kubwa la kusafirishia maji likiashiria tu ugavi wa maji na usimamizi wa taka kwenye eneo hili.

Gari la kubeba taka linaonekana hapa kwenye picha hii ambalo huzunguka kubeba taka kusanya taka kwenye sehemu mbalimbali na kupeleka kwenye sehemu ya kutupa taka humu nchini.